Eneo la chumba kikubwa cha darasa ambako watu mbalimbali wakiwa wameketi kwenye viti na meza, huku mwalimu akitoa maelekezo au elimu ambayo inawasaidia wanafunzi hao.

kundi la watu wazima mbalimbali wakiwa kwenye chumba maalum, wengi wao wakiwa wameshikilia peni na karatasi tayari kwa ajili kujifunza au kupewa mafunzo na mkufunzi aliyekua mbele yao.

Kundi kubwa la watu ambao wengi ni kundi la watu wazima, wakiwa darasani wakipata elimu mbalimbali ikiashiria upatikanaji wa elimu ya watu wazima katika eneo hilo.

Kundi kubwa la watu wakiwa katika sehemu ya maonyesho wakijifunza jinsi ya uzalishaji wa umeme kwa kutumia taa ambazo zinawaka katika mfumo wa utumiaji wa umeme.

Kundi la watu wengi waliokuwepo katika chumba kimoja wenye rika tofauti tofauti hii inaashiria utoaji wa elimu ya watu wazima katika darasa hili ambapo mwalimu aliyekuwepo mbele hutoa elimu au mafunzo mbalimbali kwa wanafunzi hao.

Sehemu ya chumba kikubwa chenye watu mbalimbali wenye rika na watu wazima. Mkufunzi akiwa mbele yao akitoa maelekezo mbalimbali au elimu kwa watu wao wenye umri; inayoashiria elimu ya watu wazima ikitolewa katika darasa hilo.

Eneo la nje na shule la awali kwa nyuma kukiwa kuna miti mbalimbali, eneo hilo la michezo hutumiwa na wanafunzi mbalimbali, kwa ajili ya kuboresha afya yao ya akili na mwili, kupitia mchezo hiyo ya bembea na mengine tofauti.

Eneo la shule lenye usafi madhubuti ambako eneo kubwa la wanafunzi kuchezea. Wanafunzi wadogo wa shule awali kutumia eneo hili kwa ajili ya kujifurahisha na kujenga afya ya mwili na akili.

Eneo la shule ya awali ambapo wanafunzi huja kupata elimu, eneo lililo wazi lenye michezo mbalimbali ambao huwezesha wanafunzi kuja kucheza ili kuimarisha afya ya akili na mwili.

Eneo la shule la awali, shule hii iliyozungukwa na mazingira mazuri yaliyo safi, lakini pia ina sehemu ya michezo kama vile bembea, hii sehemu hutumika na wanafunzi kwa ajili ya kujifurahisha na kutengeneza afya ya akili na mwili.

Eneo kubwa la darasa lenye mazingira mazuri, viti, taa, madawati, ubao na meza ambavyo husaidia kwenye utolewaji wa elimu. Wanafunzi hukaa ili kupata kwa ajili ya kupata elimu hiyo na mafunzo mbalimbali.

Kundi la wanafunzi watoto mbalimbali, wakiwa kwenye chumba maalumu cha darasa ambapo wamekuja kwa ajili ya kupata elimu. Mwalimu akiwa mbele yao amekuwa amekwisha andika vitu mbalimbali kwa ajili ya wanafunzi hao kujifunza katika ubao.

Eneo la nje ya shule ya msingi, likiwa na mandhari yenye miti midogo na nyasi zenye rangi ya kijani. Eneo hili hutumika kwa ajili ya wanafunzi kuja kupata elimu.

Eneo la darasa lenye wanafunzi wenye umri mdogo, wakiwa wanafundishwa na mwalimu aliyeandika baadhi ya maneno ubaoni. Elimu hii ya msingi ni elimu inayowasaidia wanafunzi kujijenga kwenye sekta ya elimu.

Mwalimu akiwa ubaoni akiandika kwa kutumia chaki, elimu hii husaidia wanafunzi kuona na kuelewa ambacho mwalimu anataka kuwaelezea kwa mifano mbalimbali. Elimu ni ufunguo wa maisha kwa wanafunzi, na huwasaidia katika maisha yao ya baadae.

Eneo la shule lenye maghorofa yaliyojengwa kwa ustadi mzuri kuhakikisha usalama wa wanafunzi, eneo la nje la shule likiwa safi ni mazingira yaliyofagiliwa vizuri kuhakikisha wanafunzi wanasoma katika maeneo yaliyo safi na salama.

Eneo la shule kukiwemo na wanafunzi mbalimbali, huku eneo hilo likiwa na miti na mimea na majengo tofautitofauti, ambayo majengo hayo hutumika kwa ajili ya wanafunzi kuingia na kupata elimu.

Eneo la nje la shule, lililo safi na mazingira mazuri. Madarasa hayo yenye mfumo wa ghorofa, ambapo wanafunzi huja kupata elimu, iliyozungukwa na miti mizuri ambayo inaleta kivuli katika eneo hilo la shule.

Darasa kubwa lenye wanafunzi mbalimbali wakiwa amekalia viti na meza, ikiashiria upatikanaji wa elimu katika eneo hilo, ambayo huwasaidia katika malengo yao ya baadae.

Eneo la maktaba vitabu mbalimbali vilivyowekwa katika kabati, katika muundo wa safu tayari kwa ajili ya wanafunzi kuja kuchagua vitabu vya uhitaji vyao kwa ajili ya kwenda kusoma.

Darasa maalumu, liloandaliwa vizuri lenye usafi lakini pia upatikanaji wa viti na meza huku ubao ukiwa katika hali ya usafi, eneo hili huja wanafunzi huku mwalimu alitoa elimu mbalimbali, kwa manufaa ya wanafunzi hao, na kompyuta mpaka zikiwa zimeandaliwa katika meza zao.

Kundi la watu mbalimbali wakiwemo wanafunzi na walimu, wakiwa unasimamia au kutoa elimu jinsi ya kufanya mtihani katika kundi hilo la wanafunzi mbalimbali.

Kitabu cha somo la kemia kikiwa na picha ya mtu akiwa katika maabara akifanya kuchanganya kemikali. Vitabu hivi hutumiwa na wanafunzi wanaochukua mchepuo wa sayansi kwa ajili ya kupata elimu na mafunzo mbalimbali kuhusu kemia.

Chumba maalumu cha maabara, ambako wanafunzi wengi ambao huchukua mchepuo wa sayanasi, huja kwa ajili ya kufanya mafunzo mbalimbali katika chumba hiki cha maabara.

Chumba maalumu cha darasa ambako wanafunzi wengi wakiwa wamevalia sare yenye rangi ya mashati meupe, masweta mekundu, na sketi za bluu ikiashiria ni eneo la shule linalopatikana utoaji wa elimu.

Eneo la nje ya shule lenye vimbweta na madarasa mengi ambayo inaashiria upatikanaji wa elimu katika eneo hilo. Miti mbalimbali inazunguka eneo hilo yenye rangi ya kijani.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa kwenye chumba maalumu wakiwa wamekalia viti na meza tayari kwa ajili ya kupokea elimu au mafunzo yanayotolewa na mwalimu katika eneo hilo la darasa.

Watu mbalimbali wakiwa kwenye chumba maalumu wakikalia viti na meza mwalimu akiwa mbele akitoa maelekezo, huku kompyuta mpakato ikiwa mbele kwa ajili ya kuchukua taarifa mbalimbali, kwa kutumia ili kuwapa maarifa ama elimu kundi hilo la wanafunzi.

Wanafunzi wakiwa katika chumba maalumu cha kupumzikia; hiki ni chumba ambacho wanafunzi wa chuo huja kupumzika baada ya siku ya kupata masomo mbalimbali.

Sehemu kubwa ya darasa kukiwa na wanafunzi mbalimbali wengi wao wakiwa wamevalia barakoha. Mkufunzi akiwa mbele akitoa maelekezo na elimu kwa ajili ya wanafunzi hao kuelewa.

Eneo la ofisi ambapo mkuu wa chuo yupo katika chumba hicho ambacho kina madaftari na mafaili mbalimbali. Mkuu wa chuo hutumika kusimamia sheria za chuo ili kuweza kumlinda kila mwanafunzi katika eneo hilo, kuhakikisha napata elimu iliyo bora.

Kundi kubwa lenye wanafunzi mbalimbali haswa wanafunzi wa jinsia ya kike, wakiwa kwenye chumba kimoja waliovalia sare, huku mwalimu au mkufunzi akiwa mbele na vifaa mbalimbali kwa ajili ya kutolea maelekezo.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa kwenye chumba maalumu wakiwa wamekalia viti na meza kompyuta mbalimbali zikiwa katika eneo hilo, mwalimu akitoa maelekezo akiashiria elimu ikitolewa katika eneo hilo.

Darasa kubwa lililo na watu mbalimbali, wakiwemo wanawake na wanaume, tayari kwa ajili ya kupata mafunzo. Mkufunzi akiwa mbele akitoa elimu hiyo, ambayo huwasaidia katika sehemu mbalimbali.

Eneo la darasa ambapo wanafunzi mbalimbali wakiwa wameketi kwa ajili ya kupata elimu. Mkufunzi akiwa mbele akitoa maelekezo mbalimbali kwa ajili ya wanafunzi hao kuelekeza na kupata elimu kwa jambo ambalo litakuja kuwasaidia baadaye.

Eneo la darasa kubwa, lenye wanafunzi mbalimbali, wa kiume na wa kike, mwalimu akiwa anatoa maelekezo mbalimbali mbele ya darasa hilo kwa ajili ya wao kupata mafunzo yatakayowasaidia katika matumizi mbalimbali.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa katika chumba maalumu wakiwa wameketi, kwenye viti na meza mwalimu akiwa mbele yao, akitoa elimu au mafunzo mbalimbali kwa wanafunzi hao, ambayo ni elimu ya watu wazima.

Eneo kubwa la chumba, lenye viti na meza huku wanafunzi wengi na mbalimbali wakiwa katika chumba hicho, wakiwa wanapata elimu au mafunzo mbali mbali kwa ajili ya manufaa yao .

Chumba maalumu cha darasa ambako kundi mbalimbali la wanafunzi wakiwa wameketi, huku baadhi yao wakiwa na kompyuta mpakato kwa ajili ya kupewa elimu na mkufunzi wao aliyekuwepo mbele.

Eneo la darasa watu mbalimbali wakiwemo wanawake na wanaume walioko katika darasa maalumu wakipata elimu, huku mwalimu au mkufunzi akiwa mbele akitoa maelekezo mbalimbali.

Eneo la chumba kikubwa ambapo ni darasa lenye kompyuta mbalimbali na wanafunzi mbalimbali wa jinsia ya kiume na ya kike wakiwa katika darasa hilo, ambapo mwalimu anatoa mafunzo au elimu inayowasaidia elimu hiyo.

Kundi kubwa la wanafunzi, wakiwa kwenye chumba maalumu, wakiwa wanapata mafunzo ama elimu mbalimbali. Mkufunzi huyo akiwa mbele ya jopo la wanafunzi wengi, akitoa mifano na elimu kwa ajili ya manufaa ya wanafunzi hao.

Wanafunzi mbalimbali waliopo kwenye chumba maalumu huku wamevalia sare mbalimbali, ufundi stadi wa kazi ukiendelea qanafunzi wakiwa wameshika vifaa mbalimbali tayari kwa ajili ya kujifunza ufundi huu.

Kundi la wanafunzi mbalimbali wakiwa kwenye chumba maalumu tayari kwa ajili ya kupata ufundi wa stadi za kazi, mmoja wapo akiwa ameshikilia kifaa cha uchomeleaji tayari kwa ajili ya kupata mafunzo ya stadi hiyo ya kazi.

Kundi la watu mbalimbali wakipata mafunzo ya stadi, wakiwa wamevalia sare lakini pia wakiwa wana vifaa mbalimbali kuashiria utoaji wa elimu wa ufundi stadi katika eneo hilo.

Chumba maalumu cha ufundi stadi za kazi, wanafunzi mbalimbali wakiwa wamevalia sare, huku wakishikilia vifaa wakipata mafunzo ya stadi za kazi unaowasaidia katika kutengeneza vitu mbalimbali.

Wanafunzi wawili wakiwa kwenye darasa maalumu, ambapo hutolewa mafunzo ya ufundi stadi. Wanafunzi hao wakiwa wameshikilia vifaa mbalimbali huku wakitengeneza vitu mbalimbali.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa kwenye chumba maalumu cha darasa wakiwa wanapata mafunzo ya ufundi stadi, mafunzo haya ya ufundi stadi husaidia watu mbalimbali kupata elimu.

Mwanamke akiwa amevalia sare akitoa maelekezo katika mfumo wa mashine, ambayo hii husaidia kutoa ufundi wa stadi wa kazi ambapo hujifunza utumiaji wa mashine mbalimbali kwa ajili ya matumizi mbalimbali na kupata elimu.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa wamevalia sare mmoja wao akitoa mafunzo akishika vifaa ambavyo ni ufundi wa ustadi wa kazi, ambazo husaidia watu kupata ujuzi katika stadi mbalimbali.

Eneo la chumba cha darasa lenye watu mbalimbali waliovalia sare, ikiashiria nikituo ambacho hutoa mafunzo ya ufundi stadi kukiwa na vifaa mbalimbali katika chumba hicho.

Eneo la darasa watu mbalimbali wakiwa wanapata mafunzo ya stadi kazi katika eneo hilo, kutengeneza vitu vya samani kutumia mbao. Mkufunzi akiwa anatoa maelezo kwenye chumba hiko au darasa.